Mtu ameketi mbele ya kompyuta ndogo, akiwa amevalia kofia ya sweta yenye kofia. Kwenye meza yake kuna kifaa cha kupakisha, skrini nyingine kubwa ya kompyuta na vifaa vingine vya ofisi. Dirisha lililonyuma linaonyesha mimea na miti.

Mwanamke anatabasamu huku akitazama kompyuta yake ndogo, ana nywele fupi zilizopinda na amevaa shati la blue , karibu naye, kuna glasi ya maji na baadhi ya karatasi zilizopangwa mezani, dirisha kubwa linaonekana nyuma yake.

Vijana watatu wanafanya kazi kwa umakini kwenye kompyuta, labda katika maabara ya kompyuta, au ofisi ya kisasa. Msichana mmoja yuko mbele akitumia kompyuta huku, wanaume wawili wakimsaidia, au wakipima ushauri, wakimpa ushauri.

Watoto wawili labda wanafunzi, wamekaa pamoja wakitumia kompyuta kibao, wote wanaonekana wakitabasamu au kufurahia kile wanachokiona kwenye kifaa hicho. Wakionyesha hamu yao ya kujifunza. Pengine wako darasani, huku mazingira ya nyuma yakionyesha mabango ya kujifunza ukutani.

Mwanamke anaangalia kompyuta ya pajani iliyowazi akishiriki katika mkutano wa video. Anaonekana kuwa amejikita kwenye skrini uku simu na daftari zikiwa zimewekwa karibu naye mezani. Nyuma yake kuna rafu iliyo na mimea kadhaa.

Mwanamke mmoja mwenye nywele zakukunjamana ameketi mezani akitumia kompyuta ya pajani kwa ajili ya mkutano wa video. Meza imepangiliwa vizuri na i vitu mbali mbali kama vile; vitabu, taa ya mezani, panya na vikombe.

Watoto kadhaa wamekaa kwenye dawati wakiangalia kompyuta za pajani. Mtoto mmoja amevaa kofia ya buluu na shati la buluu na njano, akionyesha tabasamu ndogo. Kompyuta za pajani zimefuguliwa mbele ya kila mtoto, zikionyesha kuwa wanajifuza au kufanya kazi.

Watu wanne, wanaume wawili, na wanawake wawili, wakifanya kazi, kwa pamoja, mezani. Wote wanaonekana wachangamfu, na wanatabasamu, wakizingatia, kompyuta ndogo iliyo mbele yao. Mwanaume mmoja, anaonekana akimwelekeza kitu mwingine kwenye skrini.

Dhana ya kujifunza na ubunifu kupitia teknolojia, kompyuta mpakato kubwa katikati inaonyesha mchoro wa kiufundi na mwalimu anayetoa hotuba kupitia video, watu wawili mwanaume na mwanamke wamesimama pande zote za kompyuta.

Mtu, akiangalia skrini, labda kompyuta ndogo, na kuna vitabu na daftari mbele yake. Juu ya skrini, kuna alama mbalimbali za kieletroniki zinazoelea hewani, zikiwemo zenye neno e-learning , kofia ya kuhitimu, bulb ya mwanga, na headphones .

Ukumbi mkubwa wa mihadhara umejaa wanafunzi wa watu wazima waliyoketi kwenye viti vilivyopangwa kwa safu. Viti vimepakwa rangi nyeusi na meza zake za mbao vikiashiria mazingira ya kujifunzia au mkutano.

Darasa la kompyuta likiwa limejaa wanafunzi waliosimama kwenye kompyuta zao. Wanafunzi wamejishugulisha na kutumia kibodi na panya wakionekana kujifunza au kufanya mazoezi. Mwalimu anaonekana akisimama nyuma ya wanafunzi akisimamia au kutoa maelekezo.

Darasa au eneo la kujifunzia lenye watoto wawili walio keti kwenye viti vya mbao meza nyeupe. Mmoja wao anatazama juu huku mwingine akitabasamu na kuangalia mbele.

wachezaji wa mbira wa kikapu wakike wanashiriki kikamilivu katika mchezo mkali ndani wa uwanja. Mchezaji mmoja alivalia jezi ya sambarau anaongoza mpira akijaribu kukabili pinzani wake aliyevalia jezi njano.

Ukumbi mkubwa wa mkutano au tamasha umeonyeshwa ukiwa na viti vingi vyekundu vilivyopangwa kwa safu. Jukwaa linaonekana mbele likiwa na meza na viti vichache. Katika sehemu ya juu ya ukumbi kuna safu nyengine ya chache ikionyesha auwezo wa kuketi watu wengi.

Chumbani mna vitanda viwili vilivyopangwa juu kwa chini vikiwa na magodoro yenye mistari ya kijani kibichi na michirizi meupe. Kuta zimepakwa rangi ya zambarau isiyokolea na kuta wa nyuma una rangi ya machungwa angavu.

Chumba kina vitanda vingi vya ghorofa. Vikionyesha mazingira ya malazi ya pamoja labda katika bweni au gereza. Vitanda vimefunikwa na magodoro yenye ni mifumo tofauti na baadhi ya nguo zimetundikwa kuelekea kushoto.

Watoto kadhaa wanaoenekana wakikimbia kwenye uwanja wenye nyasi wakishiriki katika mashindano au michezo ya riadha. Vipingamizi vidogo vya njano vimewekwa kwenye nyasi vikiashiria kozi ya kukikimbia yenye vizuizi.

Ndani ya chumba cha kulala, vitanda viwili vimepangwa kando ya ukocha. Vitanda hivyo vina furemu za mbao na vitambaa vya kitanda vyenye michoro ya rangi nyekundu na pinki. Dirisha kubwa lina pazia ya kahawia na linaruhusu mwanga kuingia.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wanacheza kwa bidii uwanjani. Mmoja akiwa ameruka juu kujaribu kufunga kikapu. Baadhi ya wachezaji wamevalia jezi nyekundu, huku wengine wakiwa wamevalia jezi nyeupe na blue .

Msichana mdogo amevaa koti jeupe ya maabara na miwani ya usalama. Anasimama karibu na meza iliyojaa vifaa vya maabara kama vile bilauri, na mrija ya kupimia. Baadhi ya vinywaji vyenye rangi tofauti kama vile buluu, kijani, njano na nyekundu viko ndani ya vyombo.

Mwanamke na mtoto mdogo wamejikita kwenye meza ya kujenga. Mwanamke ana nywele nyeusi na anatazama chini kwa umakini. Mtoto ana macho makubwa na anaonekana akishangaa huku akishika kipande cha mchezo.

Mtoto mwenye tabasamu kubwa na mwenye furaha anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti maalum chenye msaada. Amevaa shati la mistari na anaonekana kufurahia muda wake. Mbele yake kuna meza ndogo na mchezo wa kujenga akionyesha shuguli anayoifanya.

Mazingira ya maktaba ambapo rafu ndefu zilizojaa vitabu zimepangwa kwa utaratibu, mwanamke aliye kwenye kiti cha maburudumu anaonekana akizungumza na msichana mdogo, wote wawili wakionekana kushiriki katika mazungumzo.

Kijana mdogo mwenye shati la zambarau anaonekana akijishughulisha na mchezo. Mkono wa mtu mzima unaelekezwa labda ukimsaidia au kumwongoza. Nyuma yao kuna rafu zilozojaa vitabu.

Darasa lina wanafunzi watatu waliosimama kwenye madawati yao ,wakifanya kazi zao. Mwnafunzi mmoja mvuluna mweusi ameketi kwenye kiti cha magurudumu mbele akijishughulisha na kuandika. kwenye daftari Lake.

Watoto wanne wamekaa kwenye meza mbili zilizounganishwa. Wakicheza na vitu vidogovidogo. Mwalimu anaonekana akiwa katikati yao, akitabasamu na kuwazungumzia. Ubao mweupe wenye herufi za alfabeti na namba, umebandikwa ukutani nyuma yao.

Watu kadhaa wamekaa kwenye meza labda wakifanya shughuli hii ya matibabu ya viungo au kujifunza. Mwanamke mmoja aliyevalia miwani anashikilia mikono ya kijana mmoja akionekana kumsaidia au kumfundisha kitu.

Dogo mwenye miwani ya zambarau na nywele zilizofungwa anaonekana akicheka kwa furaha. Anashika na kucheza na toy ya elimu yenye shanga na waya zilizopinda. Nyuma yake kuna rafu iliyojaa vitabu na vitu vingine vya kuchezea.

Kijana mdogo amevaa shati la buluu lenye mkono ulioraruka akisimama kwenye dawati na kuandika, amejikita kikamilifu kwenye kazi yake ya shule, akiwa ameshika penseli mkononi. Wanafunzi wengine wanaonekana wameinama kwenye dawati na nyuma.

Mwanamke na msichana wanafurahia kutumia kompyuta ndogo pamoja. Wote wawili wanatabasamu na kucheka wakionyesha urafiki na furaha yao. Msichana anaonekana akimwelekeza mwanamke kitu kwenye skrini uku mwanamke akionekana kumsikiliza kwa umakini.

Watoto wawili wametazama kupitia dirisha lililofunguliwa. Moja wa hao kijana mwenye ngozi nyeusi anatabasamu kwa bashasha huku akikonyeza jicho. Mtoto mwingine mwenye ualbino na kofia ya rangi ya kahawia naye anatabasamu kidogo.

Kijana mmoja ameketi kwenye meza, na mwanamke, akionekana akitumia lugha ya ishara, wakati akizungumza. Amevalia fulana ya machungwa na anaonekana akitoa maelekezo, au akifafanua jambo.

Darasa la sayansi linafanya majaribio ambapo wanafunzi wanatumia hadubini. Mwalimu anaonekana akimsaidia mwanafunzi mmoja mwenye shati la njano kutumia hadubini. Wanafunzi wengine wamejikita kwenye hadubini zao.

Mwanamke na mwanaume wako ndani ya duka la kahawa au mkahawa. Mwanaume huyu, anayeonekana kuwa na Down syndrome , anajifunza kumwaga maziwa kwenye kikombe cha kahawa huku mwanamke akimtazama kwa makini na tabasamu.

Msichana mdogo mwenye tabasamu pana anaonekana akishiriki katika ishara ya lugha ya ishara. Mikono yake imeundwa kwa ishara ya nakupenda akielekeza kwa mtu mwingine ambaye mkono wake unaonekana kidogo upande wa kulia.

Msichana mdogo, anatabasamu na kutumia lugha ya ishara, mbele ya kompyuta ndogo. Amevalia shati la rangi ya pinki, na anaonekana akijishughulisha, na somo, au mazungumzo mtandaoni.

Msichana mdogo amevaa vipokea sauti vya masikioni na anaonekana akijishughulisha na somo. Mwanamke, labda mwalimu au msaidizi anaongea naye kwa upole. Majengo ya mikrofoni yanaonekana mbele yao.

Msichana mdogo aliyevaa barakoa ya blue , ameketi kwenye dawati darasani, akitumia lugha ya ishara. Anaonekana akitabasamu kwa macho yake, akionyesha ishara ya jembe, kwa mkono wake mmoja, na mkono mwengine ukiwa wazi.

Wanawake wawili wanaonekana wakifanya mazungumzo au mafunzo ndani ya chumba. Mwanamke mmoja anashikilia kadi ya buluu akionekana akieleza kitu kwa mwingine. Kwenye meza nyekundu ilio mbele yao, kadi zingine kadhaa zimelala chini.

Mwanamke na kijana wamesimama mbele ya ubao wa kijani kibichi. Kijana aliyevaa shati la buluu anatabasamu na kutazama kamera. Mwanamke aliyevaa shati jeupe pia anatabasamu akiwa nyuma ya kijana.

Mwanafunzi wa kike mwenye miwani amevaa sweta ya pinki akitumia mashine ya braille darasani. Mwalimu wake akiwa amevaa skafu ya rangi anakaa karibu naye akitabasamu na kumwangalia kwa umakini.